Mtoto anasaidiwa na babake kutembea ni kama amepata nafuu zaidi. Kuna mpira la rugby hapo chini. Pia mama anajaribu kumwongelesha ili aweze kutembea haraka ndio amfikie.

Mwanamke mrembo aliyevaa shati jeupe na jeans za blue ameketi akipokea sindano kutoka kwa mhudumu wa afya aliyevaa koti jeusi. Mazingira ya hema yenye mapambo mekundu na ya manjano yanaonyesha tukio rasmi. Viti, meza, maputo ya taka yanaonekana.

Wataalamu wa afya watatu wamevalia mavazi ya upasuaji, glavu na kofia wakifanya operesheni kwa mgonjwa aliyelala kwenye meza ya upasuaji. Vifaa vya matibabu na taa maalum vipo ndani ya chumba.

Watu wamekusanyika karibu na moto mkubwa unaotokea kwenye gari labda lori. Moshi mzito mweusi unapaa angani huku moto ukiwaka kwa nguvu. Baadhi ya watu wamesimama wengine wako kwenye pikipiki wakitazama tukio hilo la dharura.

Dawa yenye chupa nyeupe inayoitwa Ibuprofen. Juu ya meza hapo kwenye kitambaa la bluu. Dawa ingine nayo iko na kifuniko ya orange hapo na pia kuna zingine mbili hapo kando nyeupe.

Kituo cha kunawa mikono kimewekwa nje kikiwa na mtungi wa maji wa kijani wenye bomba. Beseni la kukusanya maji na ndoo ya chini kwa maji yaliyotumika. Sabuni ya maji imetundukiwa hapo kando.

Chupa mbili za dawa zimeshikiliwa. Kando kuna tembe mbili kwenye karatasi ya Emmanuel Herbs Clinic imeshikiliwa hapo kwa ubanifu na zimefunikwa na vifuniko nyeupe, nyingine ni nyeusi.

Mikono na miguu ya mtu ina madoadoa meusi mengi, inayoashiria hali ya ngozi inayoweza kuitaji matibabu. Mtu ameketi anakukakuna mguu na kuna mtui mwingine anayeonekana nyuma.

Vaccine ya 20ml ya measles, mumps, rubella, MMR imewekwa juu ya meza. Kando kuna sindano inayotumika kuvuta hio vaccine ili ipatiwe patients .

Wagonjwa wawili katika chumba cha kulala , mmoja amelala kwa upande mmoja amewekwa tube kwenye midomo na ingine inapita kwenye mapua, mwingine amekaa chini akishikilia kichwa chake na kuna gesi la oxygen .

Chupa ya chanjo ya suruwa, matumbwi tumbwi na rubela yenye kipimo cha 0.5 ml imewekwa kati ya vifaa vingine vya matibabu, sindano zenye vishikio vya rangi ya manjano na rangi ya machungwa ziko hapo karibu.

Watu wawili wamevaa sare za kazi na vifaa vya usafi wakikusanya takataka barabarani kwa kutumia reki na jembe. Wamevalia glovu, boots na mmoja ana barakoa. Mandhari ya eneo linaonekana juhudi.

Watu wawili wanachota maji kutoka shimo ndogo, katika eneo kavu lenye ya mawe. Mmoja ameingia shimoni na kutumia chombo inaonekana cha chuma, mwingine amesimama nje na madumu ya manjano. Mazingira haya yanaonyeshana ugumu wa kupata maji safi.

Watoto watatu wamesimama nje wakinyoosha mikono yao yenye sabuni au tope kuelekea kamera. Mavazi yao ni ya rangi tofauti tofauti na mazingira yana miti na kijani kibichi hapo kando.

Watu waliovaa mavazi ya kujikinga kabisa, wanashughulikia mwili uliolazwa kwenye gari nyekundu aina ya Pick-up. Wawili wao wamebeba mitungi ya buluu ya dawa, ya kuua vijidudu.

Mtu amesimama shambani akiwa ameinua mkono huku akizungukwa na kundi kubwa la nzige angani. Amevaa shati lenye rangi nyeusi, nyekundu na nyeupe, pamoja na suruali ya rangi nyepesi.

Mwanamke aliyevalia koti la bluu lenye maandishi, Tabitha Medical Clinic, amebeba mtoto aliyezongwa kwa kitambaa chenye michoro, ukuta wenye muundo maalum na vitambaa vilivyotundikwa kwenye samani vinaonekana hapo nyuma pia.

Chupa sita za dawa ya asili za DIEBEZ kutoka Zephania Life Herbal clinic zimepangwa. Kila mmoja ikiwa na ujazo wa milimita two fifty na mhuri wa usalama, dawa zinaponya kisukari.

Mhudumu wa afya aliyevaa sare nyeupe yenye mapambo mekundu na meusi anampa dawa ya kunywa mtoto mchanga. Mtoto ameshikiliwa na mtu aliyevaa koti la pinki na kofia nyekundu yenye nembo.

Mwanamke aliyevalia mavazi ya kitamaduni na mapambo ya shanga, ameketi na mtoto mchanga kwenye eneo la kame nyumbani. Mtu mwengine aliyevalia koti jeupe na kilemba, anashika kifaa kidogo karibu na kontena ya buluu.

Kundi la watu wamesimama nyuma ya meza yenye vurushi la bedi wakishiriki mapango lenye ujumbe kuhusu usafi wa hedha na kuondoa unyapaa mapango yanasisistisa haki ya hedha na kupinga umaskini wa kipindi.

Daktari achunguza mtoto anayekaa wa siku kama saba anayeangaliwa na daktari na mama yake hapo kando anachunguza vile daktari anamwangalia. Daktari amevalia mask na specs kwenye uso. Kuna viti hapo kando.

Chupa ya afya nyeupe kutoka Wellvita ina kapsuli kama sitini za IRON CHELETE na kofia nyekundu. Maelezo kwenye lebo yanasisitiza faida kama kupunguza uchovu na kusaidia kwa seli.

Mhudumu wa afya aliyevalia sare yenye mchoro na amevaa stethoscope shingoni anamkagua mtoto aliyeshikwa na mtu aliyevaa nguo ya rangi ya brown , ukuta wa zambarau wenye katuni pia uko hapo.

Mwanamke amevaa green , anapatiwa chanzo naye ataki kuangalia hata daktari. Amevaa maski kwa uso. Naye amevaa glasses . Ametolea sweta upande mmoja ili daktari aweze kupiga shoti yake.

Mwendeshaji boda boda anasukumwa na mwanmume aliyevalia trauza nyeusi na top ya purple anamsukuma ili aweze kusonga kwenye maji, mafuriko yamezidi kuna miti yaonekana kando huko pia.

Mgonjwa amekaa kitandani ameshikilia mtoto wake, anapatiwa mawaidha na mwanamke aliyevalia yellow na wanaume wengine wanakaa wakiskiza mawaidha yake. Mwingine amevaa rigala ya kimaasai. Mwanamke mwingine hapo kando amwangalia. Kuna polisi.

Kifurushi cha dawa ya rispedal 4mg kina vidonge sitini vyenye kiambato hai resperdol. Vidonge vya kijani vyenye maandishi risk for vimefungwa kwenye blister parks .

Timu ya madaktari imevalia mavazi ya upasuaji ya blue, barakoa, mask na vifunuko vya nywele wakifanya oparesheni kwa wagonjwa aliye kwenye meza iliyofunikwa na vitambaa vya upasuaji.

Chupa ndogo za glasi zimejaa unga wa rangi ya kahawia na zimefungwa kwa vifuniko vya rangi ya fedha. Vimetawanyinyika juu ya uso wenye muundo wa kitambaa. Hakuna maandishi au alama nyingine naeza ona.

Mtu ananyunyizia dawa ukuta, amevaa glavu ya green na nguo nyeupe, kwa uso amevalia mask na hilo kifaa anachotumia ni yellow na hapo kando kuna chuma yenye anatumia kuvuta.

Mtu amevaa fulana ya kijivu yenye nembo ya tufaha ya kijani na moyo mwekundu pamoja na maandishi Yours Family Best. Mkononi anashika kifaa cha kutuliza misuli na fimbo ya povu.

Madawa yamejaa kwa chupa Easy Iron Satified gluten free inaonekana inatibu constipation , tena ni gentle kwa tumbo ya mtu na inasupport nguvu cha mtu. Ni ya vegan na ni ya Countrylife na imeestablishiwa nineteen seventy one .

Kifurishi cha dawa ya azmax mia tano kuna vidonge sita vilivyofungwa kwa filamu kikiwa na maelezo ya kipimo kwa lugha ya Kiingereza na nyingine. Dawa hii ni antibiotiki na matumizi mbalimbali.

Watu wawili wamevalia barakoa. Mmoja akimsaidia mwenzake kunawa mikono kwa kutumia kituo cha maji chenye maandishi Roto na UNICEF.Mmoja amevaa shati la mstari na kofia mwingine ana shati jeupe.

Mwanamke ameshikilia pedi za kike. Zimepangwa mezani, vikiwa vya rangi ya buluu na pinki. Mikono imetegemezwa juu ya baadhi ya padi hizo. Bidhaa hizi ni kwa ajili ya usafi wa hedhi.

Mhudumu wa afya aliyevaa koti nyeupe anatumia kifaa cha kuangalia sikio la mtu aliyevaa blausi nyekundu yenye mchoro na koti nyeusi. Mazingira yanafanana ni kama kliniki ya matibabu ya masikio.

Vitu vya kitamaduni, vimepangwa pamoja. Vikiwemo chupa ya plastiki yenye juice jekundu, vibuyu vilivyopambwa kwa shanga, na beseni nyekundu lenye manyoya ya mnyama ,vyombo.

Watu waliovaa sare za blue na kofia wanabeba viti vya kukunja na vifaa mbali mbali karibu na jengo la manjano lenye paa jeusi. Baadhi wana mikoba mgongoni na wengine wanashirikiana kwa mipangilio maalum.

Chupa nyeupe ya dawa, imeandikwa Bills for sex pamoja na tarehe na msimbo wa bidhaa. Chupa nyingine za dawa zipo nyuma zikiwa hazionekani vizuri. Bidhaa hii inahusiana na afya au uwezo wa kingono.

Mkono mmoja unashikilia chupa ndogo ya plastiki yenye vidonge vya manjano vya mviringo huku mwingine ukiwa wazi na vidonge vichache juu ya kiganja. Vidonge vinaonekana kuwa za vitamini. Mandhari ni ya karibu.

Mtu aliyevalia gauni la hospitali la waridi na kofia ya upasuaji. Amembeba mtoto mchanga aliyefungwa na blanketi nyeupe lenye michoro ya rangi. Chumba kina kitanda cha hospitalini, chupa mwekundu mezani na standi ya dripu pembeni.

Watu wawili waliovaa sare zenye nembo ya Detmind Dental Center wanashirikiana katika matibabu ya meno. Mmoja akitumia kifaa chenye mwanga wa buluu. Mwingine naye amekaa hapo kando.

Watu watatu wameketi nje wakiwa wamevalia suti na mavazi ya kitamaduni yenye michoro ya ngozi ya chui wakishika mimea mikononi. Kikapu kilichojaa miti shamba kimewekwa mbele yao juu ya ardhi.

Mtoto amepewa chanjo ameshikiliwa na mtu mmoja kwenye sura ili asiweze kuprevent huyu mwengine kumpa sindano na wenye wanampatia wameobserve usafi wamevaa gloves kwenye mikono yao mtoto naye anakaa ni kama analia kwa uchungu.

Mtaalamu wa afya aliyevalia koti nyeupe anamhudumia mgonjwa kwa kutumia kifaa cha kitabibu. Watu wengine wameketi wakisubiri huduma chini ya hema. Hali inayoonyesha shughuli ya afya ya jamii huko.

Mtu aliyevaa koti lenye beji anaandika kwenye daftari akiwa karibu na mtoto ndani ya chumba chenye mabango ya elimu na ujumbe wa kutia moyo. Kuna sanduku jekundu.

Mhudumu wa afya aliyevalia koti jeupe na glavu anatoa sindano kwa mtoto mchanga anaye shikwa na mtu nzima aliye keti anakaa mama yake. Watu wengine wapo karibu wakihudumia pia watoto. Kuna mizigo na nguo pembeni pia.

Madaktari wawili wanahudumia mwanamke mmoja aliyepanua mdomo. Wanaangalia meno yake vilivyo wamevalia specs na mask mwanamke naye amejishikilia na kuna mwanaume mmoja pia amevaa nguo .

Mtu aliyevaa koti la mvua la manjano amembeba mwengine kuvuka kijito chenye maji safi, wengine wamesimama pembeni wakitazama tukio hilo huku ardhi ikiwa na matope na rangi nyekundu.

Mtu aliyevalia glavu na shati ya buluu anatumia kifaa cha meno kinachotoa mwanga ya buluu na mgonjwa aliyelala. Mgonjwa amevaa bibu maalumu kuna kifaa kingine karibu na yeye pia.

Mhudumu wa afya aliyevalia sare ya manjano na buluu pamoja na barakoa, anamuangalia mtoto mchanga aliyezongwa na blanketi nyeupe. Mtoto anashikiliwa na mtu anayekaa mamake na amevalia gauni lenye madoadoa meusi na meupe.

Boksi sita vya afya kutoka chapa ya Maximad, kila moja ikiwa na rangi na mchoro tofauti kulingana na matumizi. Magnesium Max ina boksi mbili za bluu, Veno Protect ni nyekundu, Atoresik ni kahawia.

Mwanaume ameshikilia kifua, daktari hapo anampatia chanjo kwenye mkono lake la kushoto, amevalia saa na meski ametoa kwenye uso ameweka kwenye shingo. Daktari naye anaonekana ameshuka laini .

Daktari wa macho anahudumia mgonjwa huku wanaangalia macho yake kutumia kifaa cha kuangalia macho. Daktari amevalia mask kwenye uso, amedunga tai na shati la nyuepe. Nyuma yake kwaonekana kuna simu.

Mtu ameketi nje akiwa amevaa barakoa na nguo nyeupe akichomwa chanjo na mhudumu wa afya aliyevaa koti la usalama, nyuma kuna mstari mrefu wa watu waliovaa barakoa wakisubiri huduma.

Daktari wa meno aliyevalia rangi ya samawati, amnajitayarisha ili kuprepare kwenye procedure ya meno. Hapo kuna viti za buluu na minitor za kuangalia vile kunaendelea.

Mtu inaonekana mwanaume ameketi mezani akiwa amevalia fulana nyeupe yenye mipaka ya blue na nembo. Huku chupa ya kisafisha mikono ikiwa upande wa kushoto. Mwengine ameketi kwenye kiti cha plastiki akiangalia mezani.

Watu wawili wanatembea kwenye maji ya tope yaliyofurika karibu na jengo la mabati na mbao. Viti vya plastiki vinaonekana, ndoo ina nguo vimewekwa juu ya jukwaa la mbao.

Daktari wa macho aliyevalia nyeupe, amekaa kwenye kiti nyeusi anapima patient macho yake, ameekelea kichwa chake kwenye kifaa cha kupima macho naye daktari anaagalia hali yake ya macho.

Sanduku kadhaa za chanjo vya Zip HAC MMR kutoka Zaidus zimepangwa juu ya uso nyeupe. Moja ikiwa imesimama wima. Chanjo hii ni ya Surua, Matumbwitumbwi na Rubela na hutumika kwa sindano chini ya ngozi.

Madaktari wa afya wamevalia mavazi ya upasuaji na wamekusanyika kuzunguka mgonjwa aliyelazwa kwenye meza ya upasuaji. Vyombo vya tiba na kifaa cha kuonyesha hali ya mgonjwa vipo ndani ya chumba pia.

Mtu aliovaa glovu, anashika sindano na chupa yenye label ya MMR vaccine . Kwa ajili ya kinga, dhidi ya surua, matumbwitumbwi , na Rubella . Maelezo kwenye chupa ya yanasitiza utunzaji.

Watu wakiwa tofauti wamekaa kwenye viti vya kiplastiki, wakiwa wamevaa barakoa na kuinua mikono kwa pamoja. Tukio linafanyika nje, karibu na jengo lenye paa jekundu na mti wa kijani.

Juu ya jukwaa la zege kuna tanki la maji, mbele ya mahema madogo ya rangi tofauti yaliyosambaa kwenye ardhi, inaonekana kuwa kavu. Mazingira nayo yana mimea michache na hali ya hewa nikama ni ya joto ivi.

Mchawi ama medical doctor anajaribu kupanga madawa yake. Kwenye shingo amevalia guard mbili, kofia nyekundu, na kuna mabawa ya kuku hapo kwenye kofia lake amezifunga round kiti lake la bluu,

Daktari wa maskio anashughulikia patient wake. Mwanamke mzee anakaa umri wa sabini ameshikilia kifaa cha ku drain maji kutoka kwa maskio, daktari naye ameshikilia kifaa cha ku spray maji ili uchafu iweze kutoka kwa maskio.

Kibanda cha mbao kimejaa chupa za plastiki, zilizojaa kimiminika cha kahawia. Zingine zikiwa na lebo na zingine hazina. Kofia nyingi za chupa ni za buluu, na vitu mbalimbali vimetundukiwa juu kama kamba.

Chupa nyeupe ya plastiki yenye lebo ya kijani imeandikwa hjl kwerufu kubwa na maneno asilimia mia natural kwa kwa maandishi madogo. Kofia ya chupa imefungwa kwa muhuri wa usalama ulioandikwa security seal .

Chupa kadhaa za chanjo, zipo juu ya meza ya pinki. Moja ikiwa na lebo ya homa ya manjano, Yellow fever . Sindano yenye sindi , barakoa na vifaa vingine vya matibabu vimealikwa pia hapo.

Daktari amevaa miwani hapo, kuna stethoscope kwenye shingo anaangalia mtoto vile hali yake inaendelea. Anajaribu kuangalia vitals kama bado ako sawa. Ako kwenye kale kachumba ka inkyubeta naye amevaa vizuri.

Vifaa vya kitamaduni kama mashubaka na vibuyu vimepambwa kwa shanga, manyoya na mapambo mengine, vikiwa juu ya kitambaa jeupe. Chupa zenye vifuniko vya rangi tofauti zinaonekana pia. Baadhi zikiwa na unga au vimiminika.

Mtu aliyevalia gauni ya kijani na kilemba cha zambarau anainama akiosha mikono kwenye birirka la maji la bomba. Eneo linaonekana kuwa nje labda kijijini na inahusiana na usafi na unatapatikana wa maji safi.

Mwendeshaji wa bodaboda anaskia mawaidha kwa mwanaume anaonekana muislamu aliyevalia mask na dera lake la samawati l. Kunà chupa na njugu kati yapo, ndani ya chupa kunaonekana kuwa miti shamba na anaskiza atanunua pesa ngapi.

Mchuuzi amesimama kando ya kibanda chenye mitungi ya unga au viungo na mapambo kama mikufu na bangili zilizowekwa hapo. Kuna mwavuli juu ya kibanda na mtu mwengine anaonekana kwa umbali. Mandhari ni ya biashara ya mitaani.

Mtu ameketi akifanya mazoezi ya mikono kwa kutumia mashini ya Bicep Carl. Mwingine aliyevaa shati ya buluu ako karibu hapo kumsaidia. Mazingira yanafanana ni kama ya jim na kituo cha jiba ya mwili.

Chungu cha udongo chenye mfumko mpana juu kinatoa moshi kikiwa na mchoro ya mapambo kwenye side lake vitu vingine hapo karibu ikiwemo chungu kingine kina vifaa visivyotambulika kwa urahisi.

Mwanaume wa umri zaidi ya sitini anapatiwa chanjo na daktari. Wote wamevalia mask kwa uso. Mwanaume anaonekana ni kama anasikia uchungu. Amevalia shati yenye rangi nyeupe, nyekundu na kuna brown brown .

Doze moja ya vaccine imewekwa hapo, tayari kuwekwa kwenye chupa linaloweza kutumika kudunga nayo patients . Kuna curiry hapo kando ili kuweza kupatia patients dawa wanaitaji.

Mtoto mchanga aliyefungwa na blanketi ya kijani anapewa dàwa ya kunywa na muhudumu wa afya aliyevalia koti nyeupe mtu mwengine aliyevalia koti la waridi amemshika mtoto kwa uangalifu.

Boksi la yellow ya Yellow fever vaccine imewekwa kando. Chupa tano ya Yellow Vaccine imewekwa kando kwa kando. Naye kuna laini nyekundu kwenye hilo boksi ya Yellow fever .

Mwanamke aliyevalia nyeupe wenye maua ya orange na yellow , ameshika nywele juu ako na earings ya round , anapewa kidole na daktari ili aweze kudunga. Wengine wanaonekana kuuliza.

Mtoto anafanyiwa matibabu ya uso. Daktari wawili wanaonekana kuangalia mtoto kwenye taa. Wamevalia mask mwingine amevaa specs . Wameshikilia kalamu kujaribu kujua measurements zipi atachukua.

Mtoto ameshikiliwa na mama yake naye daktari anajaribu kupangusa ili ampatie chanjo lake, ni kama ameshikiliwa na nguvu sana ili asieze kutingika dawa likiingia.

Kifurushi cha chanjo ya homa na manjano kutoka Institute kimeambatana na sampuli yenye lebo ya kijani na chupa ya kiowevu cha kuchanganya. Karatasi ya maelezo ipo karibu na vifaa hivyo.

Daktari anapatia mtoto vaccine kwenye mdomo ile ya polio . Mamake anaangalia mtoto wake na tabasamu ili aweze kupanua mdomo kupata dawa. Kando kuna meza fulani. Dirisha nayo imefunguliwa ili hewa ipite.

Vidonge vya kijani kimeandikwa hypo-brufen ,kwa maandishi meupe. Ni kama dawa. Dawa hii hutumika kupunguza homa, maumivu na uvimbe. Mandhari ni ya karibu, ikionyesha maelezo ya dawa.

Sanduku nne za chanjo ya homa ya manjano ya Stamaril, zimepangwa juu ya uso wa giza. Kifurushi kina rangi nyeupe, buluu na manjano. Kikiwa na maelezo ya dawa, na matumizi yake.

Mhudumu wa afya aliyevalia koti jeupe anatoa sindano kwa mtoto anayeshikwa na mtu mzima aliyevaa vazi lenye michoro. Ukuta wa nyuma una nyaraka na mabango pamoja na kontaina ya buluu.

Wahudhumu wawili wa afya wamevaa mavazi ya upasuaji na kofia wakimhudumia mtoto mchanga kitendo cha uangalizi maalum. Mtoto amelazwa kwenye kitanda maalum chenye vifaa vya matibabu na mashine ya kufuatilia hali yake ya mwili.

Mhudumu wa afya anashugulika mtoto mchanga huku akimfunika na blanketi kando kuna vifaa vya kumtibu na daktari mwenyewe amevalia stethoscope kwa shingo na amevalia green .

Ndani ya gari la wagonjwa ambulensi. Kuna vifaa vya matibabu vilivyopangwa kwenye makataba ya rangi ya chungwa. Kiti cehnye mkanda na machela kipo tayari kwa huduma ya dharura.

Mawingu meupe na anga la samawati. Mawe yamepangana juu kwa juu, miti yaonekana yamekauka kabisa. Kando huko unaona milima na milima tatu zimepangana kwa uzuri, nyasi yamekauka yamegeuka kuwa brown .

Wanaume wawili walie valia sari ya yellow na gloves nyekundu wafungua mtungi ili mwenzake aweze kumwaga kifaa kilicho kwenye vibuyu. Amevalia meski kwenye kichwa .